Wakikutana watu na waonane moja kwa moja, kuna watu wengi wako na stima, na wanachukua picha mbalimbali na ni kawaida ya watu.

Serekali wanatoa pesa nyingi kwa ajili ya watu wake na watu wanatakikana wakuwe pamoja ili wafaulu nchi yao.

Mara nyingi huwezi elewa mambo yao watu ambao wanakua siasa huwezi pata mahali ambaye wanaongea bali wanaona kitu mbali kuliko wewe.

Kiongozi inaandika barua ya kutosha na hio do inatakikana ukiwa wewe ni mlinzi. Utangulie ulinzi wako vizuri.

Ukiwa umepoteza kitambulisho yako, utaenda kubadilisha ama kupata kitambulisho ingine ikiwa unaenda Huduma basi huko watakusaidia vizuri.

Mchezo wa kandanda , mchezo wa mpira na mchezo ingine katika nchi yako basi uwezi kosa watu ambaye wamehudhuria na kuangalia hio mchezo na hiyo ni kawaida .